Kundi la vijana kadhaa wanaume wote wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi huku baadhi yao wakiwa wamevaa vipokeasauti maskioni. Wawili kati yao wanashiriki majadiliano huku wengine wakiwa wamejikita kwenye kazi zao kwenye kompyuta. Hali ya jumba inaashiria shughuli ya kitaaluma au ya kifundi labda katika uwanja wa teknolojia.

Mikono ya mtu ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kujifunza. Kuna skrini za uwazi zeenye aikoni mbalimbali kama vile kofia ya kuhitimu, balbu ya mwanga, vitabu, vipokea sauti na video. Mikono ya mtu inaonekana ikiingiliana na skrini za kidijitali. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha mazingira ya ofisi au nyumbani ambapo mtu anajifunza.

Mwanamke labda mama au mwalimu anamsaidia mtoto wa kiume mdogo kufanya kazi zake za shule au kujifunza wote wamejikita kwenye kitabu kilicho wazi juu ya meza ya mbao, taa nyeusi ya meza imewekwa karibu nao ikitoa mwanga wa kutosha. Ukuta wa nyuma una muundo wa kupendeza wa mistari ya zigzag na mimea midogo imewekwa kwenye.

Kompyuta mpakatao yenye skrini inayosomeka E-learning ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma ya kompyuta kuna mandhari ya kidijitali yenye duara na ikoni mbalimbali za kiteknolojia zinazoelekeza kwenye elimu na mawasiliano. Baadhi hizo ni pamoja na kitabu wazi, kofia ya kuhitimu, nembo ya video, wingu, kitufe cha kufuli na ikoni ya mtandao hewa.

Mwanamke mchanga mwenye nywele za rangi ya dhahabu amevaa sweta laini ya rangi nyeupe ameketi kwenye kiti cha ofisi na anatumia kompyuta ndogo. Ameelekeza macho yake kwenye skrini ya kompyuta akionyesha utulivu na umakini. Meza yake ya kazi ina uso wa vioo na inaonekana kupambwa kwa picha na nyaraka zingine.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta mpakato gizani. Juu ya kompyuta na mikono, kuna ikoni mbalimbali za kidijitali zinazoelea, zinazowakilisha dhana kama vile data , elimu, mawasiliano na faili. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika kujifunza mtandaoni, usimamizi wa data au kazi ya kidijitali. Picha inawasilisha wazo la fursa na uwezekano wa kiteknolojia katika ulimwengu wa kisasa.

Mtu anatumia kompyuta mpakatao iliyoko tumboni mwake. Juu ya kompyuta kuna michoro na picha za kidijitali za mtandao na miunganisho ya data ikionyesha dhana ya ulimwengu wa kidijitali au mtandao. Nuru zinazong'aa zinaonekana zikitoka kwenye macho ya mtu huyo na kuunganishwa na mtandao wa data, likipendekeza ushiriki mkubwa katika teknolojia au ulimwengu wa mtandaoni. Picha inaangazia uhusiano kati ya wanadamu na teknolojia ya kisasa.

Mwanaume mwenye nywele za dhahabu amesimama mbele ya dawati, akivaa tai yake. Amevalia shati jeupe na anaonekana kujitayarisha, au kurekebisha mavazi yake. Nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa kisasa, wenye rangi nyingi za picha za watu. Kwenye dawati kuna kompyuta, kikombe, na sanduku la tishu, kuashiria mazingira ya ofisi ya nyumbani au chumba cha kulala.

Wasichana wawili wachanga wamekaa kwenye dawati mbele ya kompyuta mpakato. Wote wawili wanatabasamu kwa furaha huku wakiangalia kamera, jambo linaloashiria wanajifunza kufanya kazi pamoja. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine ambao hawaonekani vizuri, jambo linalodokeza kuwa wako darasani au maktaba. Picha hii inawasilisha hisia ya ushirikiano na furaha katika kujifunza teknolojia.

Mikono ya mtu ikiandika kwenye kibodi cha kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Kando ya kompyuta kuna kitabu wazi pamoja na daftari na kalamu. Simu ya mkononi imelala juu ya kitabu na kikombe cha kahawa cha kutupa kinaonekana upande wa juu kushoto. Mpangilio huu unaashiria mazingira ya kazi au masomo ya mtu binafsi labda kufanya kazi kutoka nyumbani au kujifunza mtandaoni.

Mwanaume mwenye nywele na ndefu amevaa shati la kahawia akiwa amekaa mbele ya kompyuta na kufanya mkutano wa video. Anaonekana akizungumza au kueleza jambo fulani huku akiashiria kwa mikono yake. Upande wa kulia, skrini kubwa inaonyesha washiriki wa mkutano wa video huku mwanamke mmoja akiwa anaonekana wazi katikati. Kwenye dawati lake kuna kibodi, kipanya na kikombe cha kahawa kuashiria mazingira ya ofisi ya nyumbani au kazi.

Dhana ya elimu ya kisasa ya kujifunza kidijitali; kofia ya kuhitimu ya samawati inaelea juu ya skrini kubwa ya kompyuta kibau ikionyesha umuhimu wa elimu. Chini ya skrini kuna vijana wawili wakitumia kompyuta ndogo, mmoja ameketi kwenye kiti na mwingine amekaa chini wakifurahia kujifunza mtandaoni. Vitabu kadhaa vimepangwa kando vikisisitiza umuhimu wa maarifa na usomaji katika mazingira haya ya kidijitali.

Kijana wa kiume ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana amejikita kwenye anachokifanya kwenye kompyuta akiwa na sura ya umakini. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye maandishi na mlango kuashiria kuwa yuko katika mazingira ya ofisi au chuo anaonekana amevalia fulana na anakipaza sauti au simu shingoni.

Mwanafunzi anayetumia vipokeasauti nyeupe anatumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo, mwalimu anaonekana akifundisha na kuandika fomyula za hisabati kwenye ubao mweusi. Mwanafunzi huyo anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake huku akiwa na kikombe cha kahawa karibu naye. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa mbali au kupitia mtandaoni.

Mwanamke ameketi katika kwenye meza akihudhuria mkutano wa video au darasa la mtandaoni, kupitia kompyuta yake ya mkononi. Skrini ya kompyuta inaonyesha nyuso za washiriki wengine wa mkutano. Mbele yake kuna daftari na karatasi zikikuonyesha kuwa anafanya masomo au kazi.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao akishiriki katika darasa la mtandaoni au kikao cha kusoma. Amevalia vipokeasauti ndogo masikioni na ameshika kitabu kikubwa alichokifungua akieleza picha ndani yake kwa kalamu.

Wanawake wawili vijana wanajishughulisha na kazi kwenye kompyuta zao mpakato katika mazingira ya ofisi au chuo. Mwanamke aliye mbele ana nywele ndefu na amevaa shati lenye michoro akiandika kwenye daftari huku wamevaa vipokea sauti masikioni. Nyuma yake mwanamke mwingine mwenye miwani na nywele zilizosukwa pia amevaa vipokea sauti masikioni na anazingatia skrini yake ya kompyuta.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo na simu mahiri. Kidole kimoja kinagusa skrini ya kompyuta ndogo ambapo kuna mwangaza unaotoka kwenye ikoni ya kitabu cha wazi. Ikoni nyingine zinazohusiana na elimu na data kama vile grafu, waraka na kofia ya kuhitimu zimetawanyika karibu na kitabu hicho. Hii inaonyesha dhana ya kujifunza kidijitali au kutumia teknolojia kwa ajili ya elimu na biashara.

Mvulana mdogo mwenye tabasamu pana ameketi kwenye sofa. Amevaa vipokea saufi vya masikioni vya rangi ya kijani kibichi. Amebeba kompyuta ndogo mbele yake akionekana akijishughulisha na somo la mtanzaoni au burudani. Ngozi yake inaakisi mwanga, likionyesha mazingira yenye mwanga wa kutosha.

Mkono wa mtu unashikilia kalamu ya kidijitali na kuandika au kuguza kompyuta kibao. Kompyuta kibao inaonyesha maandishi kwenye skrini yake ya samawati iliyokolea. Nuru inatoka kwenye skrini ya kompyuta kibao ikiangazia kidogo kalamu na mkono. Picha hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu na kujifunza kidijitali.

Wanafunzi wamo darasani wakitumia kompyuta mpakato. Mtoto wa kike aliye mbele amevaa kofia ya samawati na sare ya shule yenye miraba. Akionekana akizingatia skrini ya kompyuta yake. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine kadhaa wakiwa wamekaa kwenye dawati. Kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Darasa linaonekana kuwa rahisi lenye ubao mweusi nyuma.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akishiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha nyingi za washiriki wengine ikiwemo mwalimu katikati akifundisha kwenye ubao. Mwanafunzi aliye mbele anaonekana akiwa makini na ameshia kalamu akionyesha ushiriki wake katika somo.

Kompyuta mpakato iliowekwa mezani na skirini yake inaonyesha dhana yake ya elimu ya mbali. Mtu anaonekana akiandika kwenye kibodi ya kompyuta, karibu na kompyuta kuna mimea midogo kwenye sufuria, miwani, simu ya mkononi, na kikombe cheusi. Picha hii inaashiria elimu mtandaoni na matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiandika kwenye kiibodi cha kompyuta. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno na ikoni ya kofia ya kuhitimu pamoja na sehemu ya kuingia. Hii inaashiria kuwa mtu huyo anajiunga au anashiriki katika kozi au programu ya masomo ya mtandaoni kutoka nyumbani au eneo jingine la starehe.

Mwanamke kijana mwenye nywele za rangi ya zambarau ameketi sakafuni. Amevalia sweta ya rangi ya waridi. Anaonekana akiandika kwenye daftari huku kompyuta yake ya mpakato ikiwa mbele yake ikionyesha kuwa anajifunza au anafanya kazi mtandaoni. Kwa nyuma, kuna kiti cha mbao na mmea wa ndani vikionyesha mazingira ya starehe ya nyumbani.

Mwalimu mwanaume ambaye amevalia shati jeupe na tai anawafundisha watoto watatu jinsi ya kutumia kompyuta ndogo. Wanafunzi wakiwemo wasichana wawili na mvulana mmoja wamevalia sare za shule na wakazia macho kompyuta. Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo kwa uangalifu na mmoja wa wanafunzi anashika kalamu akionyesha ushiriki katika kujifunza. Inaonekana kuwa ndani ya darasa au chumba cha kompyuta ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha watu wengi wakiwa kwenye mkutano wa video wa darasa la mtandaoni. Madaftari mawili moja likiwa na kalamu ya samawati yamewekwa mbele ya kompyuta yakionyesha maandalizi ya kunakili. Karibu na daftari kuna kikombe cha samawati na rundo la vitabu vyenye tofaa juu yake vikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kutoka nyumbani.

Kitanda cha ghorofa chenye fremu ya mbao kimepangwa ndani ya chumba. Sehemu ya juu ya kitanda haina godoro, ilhali sehemu ya chini ina godoro lililofunikwa kwa shuka lenye maua, na mtu mmoja amelala juu yake. Nyuma ya kitanda kuna dirisha lenye mapazia mepesi yanayoruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba. Upande wa kushoto kuna sehemu ya kitanda kingine, jambo linaloonyesha kuwa chumba hiki kinaweza kuwa na vitanda vingi au ni chumba cha kulala cha pamoja.

Kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kimoja kikiwa cha mbao na kingine cha chuma. Vitanda vyote vina magodoro meupe na vimetayarishwa kwa ajili ya kulala. Mlango wa chuma kingine unaonekana upande wa kati ukionyesha mandhari ya ndani kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri kikiashiria kuwa ni chumba cha hosteli au bweni.

Kundi la watoto wanacheza kwenye uwanja wa tenisi wenye rangi ya samawati. Wengine wanashikilia raketi na mipira ya tenisi wakionyesha wanajifunza au wanacheza mchezo huo. Nyuma ya uwanja huo kuna eneo la michezo la watoto lenye vifaa vya kuchezea kama vila slaidi na viburudisho vingine. Anga inaonekana wazi na mandhari yote inaashiria shughuli za nje za watoto katika eneo la burudani.

Kundi la vijana wakiwa wamekaa kwenye nyasi bandia uwanjani wakimsikiliza mwalimu au mkufunzi ,mkufunzi huyo mwanamume mweupe amesimama mbele yao akielezea jambo kwa kutumia ishara za mkono, watu wengine wamesimama nyuma mandhari inaonyesha uwanja wa mchezo ulio wazi na majengo katika eneo lenye.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au hafla ukiwa umetayarishwa kwa ajili ya tukio. Viti vingi vyeusi vimepangwa kwa safu ndefu na nadhifu ukiangalia jukwa au eneo la mbele. Sehemu ya mbele ina kuta zenye rangi nyeupe na mistari nyekundu na skrini ya projekta au bodi inaonekana katikati. Dari ni nyeupe na ina taa zilizofichwa zikitoa mwanga wa kutosha.

Darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati ya njano. Mwalimu mmoja mwanaume aliyevaa shati la rangi ya waridi anasimama katikati ya darasa na anaongea na wanafunzi wawili wa kiume walio mbele. Darasa linaonekana kuwa safi na lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Darasa lenye wanafunzi wengi wazima wakiwa wamekaa kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Mwalimu ambaye anaonekana akiwa amevaa shati jeupe na suruali ya samawati anaelekeza kwa mkono wake na wa kulia kuelekea wanafunzi. Kwa nyuma kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili darasani na projekta ya dari imewekwa juu ya darasa. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza ya watu wazima.

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili likiwa limejengwa kwa matofali na kuwa na roshani kwenye ghorofa ya juu. Limezungukwa na miti mirefu na mimea ya kijani kibichi ikionyesha mazingira tulivu na ya asili. Njia ya udongo inaeleke kwenye jengo hilo na kuna bustani ndogo iliyopandwa maua pembeni. Jengo linaonekana kuwa shwari na limejengwa vizuri.

Darasa na kompyuta ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza a viti wakitumia kompyuta. Wanafunzi wengine wamevaa vipokea sauti masikioni, wakionyesha kua wanajifunza kufanya kazi inayohitaji umakini. Mazingira yanaonekana kua ya kawaida, yenye kuta za rangi isiyokolea na sakafu ya vigae. Darasa hili linaeza kua na mafunzo ya teknolojia au matumizi ya kompyuta.

Lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta lenye muundo wa kipekee na wa kisasa. Lango hili lina rangi kuu ya samawati na nyeupe na limepambwa kwa alama za chuo kikuu, kuna barabara mbili zinazoingia na kutoka Langoni zikiwa na alama za barabarani za njano na nyeusi, watu kadhaa wanaonekana kutembea karibu na lango na anga lina mawingu meupe.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja. Ukuta wa chumba una rangi ya kahawia machungwa iliyokoza. Kitanda kina shuka yenye miraba ya rangi nyekundu na nyeusi na mto mmoja wenye rangi inayofanana. Dirisha dogo linaonekana upande wa kulia wa ukuta likiwa na pazia ya kahawia likininginia chini yake.

Chumba kikubwa chenye meza na viti vingi kinachoonekana kuwa mkahawa wa ukumbi wa chakula. Kuta zimepakwa rangi ya samawati na nyeupe na dari ina muundo wa kipekee na miimili iliyowazi. Kuna madirisha yanayoingiza mwanga na chumba kinaonekana kuwa wazi na tupu bila watu. Mazingira yanatokeza nafasi iliyokusudiwa kwa mkusanyiko wa watu wengi.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vitatu vilivyotengenezwa kwa mbao na godoro na mashuka tofauti. Sakafu imetengenezwa kwa mbao na inaonekana kuwa na rangi nyeusi. Madirisha mawili yenye paa za chuma yanaonekana nyuma na kuna kiti kimoja cha mbao kilichowekwa karibu na dirisha. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala au hosteli chenye mazingira rahisi na safi.

Chumba cha kulala chenye rangi angavu na mapambo ya kipekee. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi, na kitanda kikubwa kina kitani cha rangi nyeusi na nyeupe chenye michoro ya kiasili. Upande wa kushoto wa kitanda, kuna meza ndogo ya chuma yenye matunda na vinywaji huku upande wa kulia, kuna meza ya pembeni na mambao yaliyochongwa. Sakafu ina zulia dogo lenye michoro ya pundamilia.

Chumba kitupu chenye sakafu ya vigae vieupe na kuta za rangi nyeupe. Kuna dirisha kubwa upande wa kushoto linaloruhusu mwanga kuingia chumbani. Kabati kubwa la mbao lenye milango mingi limejengwa ukutani na mlango mweusi wa kuingia chumba upo upande wa kulia. Dari ni nyeupe na kuna kamba za umeme zinazoonekana zikipita ukutani karibu na dari na sakafu.

Kundi la wanafunzi wauguzi wakiwa darasani la mazoezi wakitumia mwanaserere wa mafunzo. Wanafunzi hawa wamevaa sare za hospitali, wengi wao wakiwa na fulana nyeupe na suruali nyekundu. Wawili kati yao wanashughulikia mwanaserere aliyelala kwenye kitanda cha hospitali, wakionekana wakifanya mazoezi ya kumhudumia mgonjwa. Mandhari inaashiria mazingira ya mafunzo ya kitabibu.

Maktaba kubwa iliyojaa wanafunzi na wasomaji. Rafu za vitabu zilizojaa zimepangwa kwa utaratibu zikijaza kuta za maktaba. Watu wengi wamekaa kwenye meza na viti, wengine wakisoma vitabu na wengine wakitumia kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanayofaa kujifunza au kufanya utafiti.

Mwalimu anayeweza kuwa kasisi au kiongozi wa kidini kutokana na vazi lake amesimama mbele ya watoto kadhaa darasani. Watoto wamelala kifudifudi kwenye meza wakiwa wamefunikwa na vitamba au nguo labda wakilala mchana au wakifanya mazoezi fulani. Chumba kina kuta za mabati za rangi ya samawati na mabango ya kujifundisha yaliyobandikwa ikionyesha ni mazingira ya shule au kituo cha mazoezi.

Kundi la wanawake saba wote wamevalia nguo nyekundu na nyeusi na wameshikilia pamba nyekundu. Wanaonekana kua wachangafu na wanatabasamu huku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu kuashiria kufurahi au wanafanya mazoezi ya kucheza. Wamesimama kwenye uwanja wanye nyasi na nyuma yao kuna majengo na mti kuashiria wako nje katika eneo la wazi.

Jengo lenye gorofa mbili zikiwa na kumbi ndefu zinazo elekea kwenye vyumba. Vyumba vina milango ya samawati na madirisha enye framu nyeusi na kuta za nje zimepakwa rangi ya machungwa hafifu. Katikati ya jengo kuna kuwa wazi ambapo nguo zimetundikwa kukauka kuashiria kuwa mahali hapa huenda ni hosteli.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa maktaba au mtafiti, anapanga vitabu kwenye rafu iliyojaa. Ameinama kuelekea rafu ya katikati akishika kitabu kimoja na kuonekana akiweka sawa vingine. Amevaa barakoa nyeupe, kuashiria umuhimu wa afya na usalama. Nyuma yake kuna rafu nyingine zilizojaa vitabu, zikionyesha mazingira ya maktaba yenye utulivu na ujuzi.

Maabara ya kisayansi yenye wanafunzi kadhaa, wengi wao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara. Wanafanya majaribio au kazi za kivitendo kwenye meza ndefu za maabara zenye sehemu za kuhifadhia vifaa. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani na kuna vifaa mbalimbali vya maabara vilivyopangwa kwenye meza. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunzia au kufanya utafiti wa kisayansi.

Rafu ya vitabu katika maktaba au duka la vitabu ikiwa na vitabu kadhaa vinavyoonekana wazi. Kitabu kimoja kikubwa chenye jadala la samawati kinaonekana wazi kikiwa na picha ya dunia. Kitabu kingine kinaonekana upande wa kulia. Juu ya rafu kuna ramani ya dunia iliyoning'inizwa.

Chumba cha kulala ambacho kinaonekana kuwa cha wanafunzi au mabweni. Kuna vitanda viwili vya orofa mwanamke mmoja anaonekana ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu na mwingine amesimama akitumia simu yake karibu na nguo zilizo tundikwa kwenye kabati wazi sakafu inaonekana kuwa na godoro au blanketi na chumba kina kabati la kijani lililo jaa nguo. Hali ya chumba inaonyesha maisha ya kila siku ya vijana wanaoishi pamoja.

Darasa la kompyuta likionyesha wanafunzi kadhaa wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta. Wanafunzi wengi wamevaa mashati mekundu na wanaonekana wakizingatia skrini zao. Mwalimu ambaye ni mwanamke mwenye nywele fupi amesimama upande wa kulia wa darasa akielekeza au kufundisha. Kwenye ukuta wa nyuma kuna ubao wa matangazo yenye picha na chati.

Rafu za vitabu zilizojazwa vitabu mbalimbali zikiashiria maktaba au mkusanyiko wa kibinafsi wa vitabu. Vitabu vimepangwa kwa usawa kwenye rafu vikiwa na migongo mbalimbali na rangi tofauti. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na kuna pazia lenye michoro la rangi nyepesi upande wa kulia.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi za mbao zilizojaa vitabu vilivyopangwa kwa safu ndefu, zikifika hadi dari. Meza na viti zimepangwa katikati ya chumba, na baadhi ya viti zimekuwa na alama za tahadhari za manjano, na nyesui, kuashiria umbali wa kijamii. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza tofauti, wakijishughulisha na usomaji, au masomo.

Mwanamke mchanga anacheza tenesi kwenye uwanja wa samawati. Amevalia vazi la michezo jeupe na la rangi nyekundu na ameshikilia raketi yake akiwa tayari kupiga mpira. Mwanamke mwingine anaonekana kwa mbali upande wa kushoto wa uwanja. Uwanja Una wavu nyeusi katikati na ukuta za mawe nyuma kuashiria kuwa ni uwanja wa kisasa na chenye usi.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye viti na madawati. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule baadhi yao wakiwa na koti za kahawia na mashati meupe. Ukumbi una viti vilivyopangwa kwa ngazi na baadhi ya wanafunzi wanaonekana wakiangalia mbele. Picha hii inaashiria mkutano mkubwa au darasa la chuo kikuu.

Wanafunzi kadhaa wako katika maktaba kubwa, wakiendelea na masomo yao. Wawili kati yao wameketi pembeni, wakishirikiana kwenye meza moja yenye vitabu na karatasi. Nyuma yao kuna rafu nyingi za vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa rasilimali za kusoma. Sakafu pia inaonekana safi.

Darasa la kompyuta lenye dawati nyingi za mbao na viti. Kila dawati lina kompyuta, iliyo na skrini inayowasha kuonyesha mfumo wa kompyuta. Pazia ya rangi za chungwa zinaning'inia kwenye madirisha upande wa kushoto. Mbele ya darasa, kuna ubao mweupe mkubwa uliowasha, unaoonyesha picha au somo.

Basi ya shule lenye rangi ya manjano ang’avu. Kwenye upande wa basi, jina St. Mary’s School imeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi, likionyesha shule inayomiliki basi hilo. Kwenye sehemu ya mbele ya basi, nembo ya shule inaonekana na matairi ya basi yanaonekana safi na tayari kwa safari. Basi hili linaashiria usafiri wa wanafunzi kwenda na kutoka shuleni, likiwa sehemu muhimu ya mfumo wa elimu.

Kundi la watu walioketi kwenye meza wakiwa kwenye chumba kikubwa kinachoonekana kama ukumbi wa mikutano. Kuna projekta inayotumiwa kuonyesha picha kwenye screen nyeupe upande wa kulia wa ukumbi ikionyesha mada inayojadiliwa. Baadhi ya washiriki wanaonekana wakiandika au kutumia kompyuta zao ndogo na wengine wanasikiliza kwa makini. Sakafu imefunikwa na zulia jekundu katikati na taa zinaning'inia kutoka kwenye dari.

Lango la kuingilia la shule likiwa na bango lenye jina hilo na nembo ya msalaba. Bendera ya Kenya inapepea juu ya nguzo ndefu ikionyesha utaifa. Mbele ya bango kuna ya wa kijani kibichi uliopangwa vizuri na nyuma kuna miti mikubwa na majengo yanayoonekana wazi.

Kundi la watu wakikata nyama kwenye bakuli kubwa la kijani. Watu watatu wako karibu na bakuli mmoja akitumia kisu kukata nyama. Mmoja wa watu amevaa kofia nyeusi na fulana nyeupe na samawati, mwingine ana kofia ana kofia nyeusi na fulana nyekundu na wa tatu ana kofia nyeusi na fulana nyeusi. Nyama inaonekana kuwa nyekundu na ina mafuta ikionyesha maandalizi ya chakula.

Kundi la watu, wengi wao vijana, wamevalia mavazi mbalimbali ya kitamaduni. Wanaonekana wakitembea kwenye mstari, labda katika sherehe au tukio la kitamaduni kama inavyodhihirishwa na bango nyuma yao. Mapambo ya baluni ina rangi mbalimbali imetundikwa juu, yakiongeza shamra shamra. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo la shule au ukumbi, na watu wengine wakishuhudia tukio hilo.

Pazia la maonyesho limepambwa kwa baluni nyekundu na nyeusi pamoja na nyota za dhahabu. Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wamekaa kwenye benchi jukwaani. Wamevalia mavazi yanayoashiria utamaduni wa hadithi fulani. Mbele yao kuna meza ndogo, na chini ya jukwaa kuna mapambo meupe yanayofanana na theluji au mawingu. Mazingira haya yanaashiria kuwa huenda ni sherehe ya Krismasi au tamasha la kitamaduni la kidini.

Kundi la wanaume wakijihudumia chakula kutoka kwenye meza ya bafa. Mwanaume aliye mbele amevaa kofia nyeusi na fulana nyeusi anajichukulia chakula kutoka kwenye chombo chenye mboga za kukaanga na vyakula vingine vinavyofanana na maandazi. Nyuma yake, wanaume wengine pia wanajaza sahani zao kwa vyakula mbalimbali vilivyopikwa.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa akionyesha alama ya amani kwa mikono yote miwili. Amevalia kofia nyeupe, shati la milia na kaptura za miraba. Nyuma yake anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na kuna miti midogo inayoonekana. Mtu huyo anaonekana kufurahia mandhari ya hali ya hewa ya nje.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Msichana huyo anasoma kitabu chenye jalada la waridi akiwa amekaza macho yake kwenye kurasa zake. Amevalia suruali ya jeans ya samawati na fulana ya waridi na ana nywele zilizofungwa nyuma. Msichana huyo yuko nje kwenye bustani yenye nyasi za kijani kibichi na vichaka vilivyopunguzwa.

Wanaume wawili wameketi mezani na kompyuta ya mkononi. Mwanaume mwenye nywele za rangi ya dhahabu na shati la samawati anatbasamu kwa furaha huku akimwangalia mwanaume mwingine. Mwanaume wa pili anaonekana akimsaidia wa kwanza kwa kumwelekeza kwenye kompyuta. Mandhari ya nyuma inaonekan kuwa ni ya ofisi au darasa.

Wanawake wawili wako ndani ya jengo lenye sanaa nyingi, ikionyesha kanisa au jumba la makumbusho. Mwanamke wa kushoto amevaa kofia ya manyoya na miwani, na anashikilia kitu kinachofanana na simu. Mwanamke wa kulia anaonekana akiwa kiongozi wa mkalimani, amevaa shati jepupe na suruali ya rangi isiyo wazi, na anakadiria kwenye picha au kifaa wanachoshikilia. Nyuma yao kuna kuta kubwa zilizopambwa na michoro ya kale na nguzo

Katika sehemu ya kushoto. Mtu anaonekana ameegemeaa rundo la vitabu au madaftari akiangalia mbele kwa umakini. Katika sehemu ya kulia, mtu huyohuyo amelala kifudhifudhi kwenye mkeka au zuli lenye muundo akitumia mdomo wake kushika kalamu na kuandika kwenye daftari lililo wazi.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wameketi pamoja kwenye dawati. Msichana ana nywele nyekundu na amevaa shati la mistari ya njano na samawati. Huku akionekana akicheka na kucheza na vitu vilivyo mbele yake. Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu anatabasamu na anaonekana akimsaidia au kumwongoza msichana. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kujifunzia au kucheza, labda shuleni au nyumbani.

Wanaume wawili ndani ya nyumba moja ameketi kwenye sofa na mwingine kwenye kiti cha magurudumu, mwanaume aliye keti kwenye sofa amevaa kofia nyekundu na sweater ya rangi ya waridi anashikilia na kuandika kwenye board nyeupe. Mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha gurudumu amevaa kofia ya kijivu na koti la njano anamtazama yule mwingine kwa umakini na anaonekana akiongea.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia zilizofungwa juu amejikita katika kuchora kwenye karatasi nyeupe, mwanamke mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi anamwongoza msichana huyo kwa kidole chake kwenye karatasi ,kuna kalamu za rangi na alama mbalimbali kwenye kikombe cheupe mbele yao mandhari ya nyuma yanaonyesha rangi za kupendeza na vitu vilivyopangwa kwenye rafu.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa chini wakitazamana. Mwanamke ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa na amevaa shati la samawati huku mtoto amevaa shati la samawati pia. Wote wawili wanaonekana wakishiriki katika shughuli kwani mtoto anashika kalamu na kuna karatasi mbele yao. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uzi wa mbao unaoashiria kua wako nje au wenye ukumbi.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana na miwani, ameinua mikono yake kuonyesha rangi za kijani na njano, zilizopakwa kiganjani. Anaonekana kufurahia sana shughuli ya uchoraji, huku brashi ndogo ya rangi ikiwa imeshikiliwa na mkono wake wa kushoto.

Mwalimu mwanamke anashirikiana na mtoto mdogo mwenye nywele fupi. Mwalimu ana miwani na anatabasamu huku akimsaidia mtoto kucheza na kifaa cha kuchezea chenye rangi ya waridi na njano kilicho mezani. Mtoto anaonekana akizingatia kifaa hicho hukua akionysha udadisi na furaha. Wapo ndani ya chuma kinachoonekana kuwa darasa au chumba cha kuchezea chenye vifaa vya elimu.

Msichana mdogo ameketi mezani akichora kwa umakini kwenye karatasi nyeupe. Ameshika penseli ya rangi ya chungwa mkononi mwake na anaonekana akizingatia kazi yake. Karibu naye mezani kuna kikombe chenye penseli za rangi mbali mbali na vifaa vingine vya kuchorea. Msichana huyo anaonekana mwenye furaha na ameridhika na shughuli anayoifanya.

Wasichana wawili wamekaa mezani wakishirikiana katika shughuli fulani labda mchezo wa kujifunza. Msichana mmoja mwenye nywele zilizosukwa amevaa sweta ya njano na anaonekana akishika kitu kidogo kwa umakini. Msichana mwingine mwenye nywele ndefu za kahawia amevaa barakoa ya waridi na sweta ya rangi ya kijani-samawati. Mandhari ya nyuma yanaonekana kama darasa au chumba cha kujifunzia chenye vitu vilivyopangwa vizuri.

Darasa la shule ya msingi ambapo wanafunzi watatu wamekaa kwenye madawati yao wakifanya kazi. Mwanafunzi wa mbele, ambaye ni mvulana mweusi, ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akijishughulisha na kuandika kwenye kitabu chake. Nyuma yake, kuna wanafunzi wengine wawili wa rangi nyeupe, mmoja mvulana na mmoja msichana, nao pia wamejikita kwenye kazi zao.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya samawati amevaa vipokea sauti vyeusi kichwani. Anaonekana akisikiliza kwa makini huku akiwa ameweka kidole chake chini ya kidevu akionyesha kufikiria au kushangaa. Ametazama upande wa kulia wa picha huku uso wake ukiwa umejaa udadizi.

Mwanamke na mwanaume wameketi mbele ya kompyuta ndani ya maktaba au ofisi. Mwanamke amevaa miwani na tabasamu usoni mwake akimtazama mwanaume aliyevalia sweta ya shingo ya juu na miwani nyeusi. Meza yao ina kitabu kilichofunguka na kompyuta ikionyesha kuwa wanajishughulisha na kazi au masomo.

Kijana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akizungumza na mwanamke mzima. Mwanamke huyu anaonekana akimuonyesha kitu kwenye kitabu au karatasi na wote wawili wanatabasamu usoni wakionyesha mwingiliano chanya. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitu vya kuchezea na vitabu zikiashiria mazingira ya shule au kituo cha matibabu ya kimwili. Hii inaweza kuwa picha ya matibabu ya kimwili au darasa maalum ya elimu.

Wanawake wawili mmoja anaonekana kuwa mzee na mwingine kijana na mwenye ulemavu wanacheza mchezo wa vijiti vya mikando. Mwanamke mzee anatabasamu na kuonekana kufurahi akishika kijiti kimoja mkononi. Msichana mdogo pia anatabasamu na anaonekana kujishughulisha na mchezo akishika kijiti cha njano. Vijiti vingi vya rangi mbalimbali vimetawanyika juu ya meza ya mbao ikionyesha mchezo unaoendelea.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa matibabu au mwalimu anafundisha mtoto mdogo. Mwanamke huyo anatabasamu kwa upole huku akishika kidole chake kwa mdomo wa mtoto labda akimfundisha matamhi sahihi ya herufi. Mtoto ameishikilia hefi Sa nyeupe mkononi mwake na anamwangalia mwanamke huyo kwa umakini.

Mtoto mdogo mwenye nywele zilizopinda, amevaa vipokea sauti nyeupe akiwa amejikita kwenye kuchora au kuandika. Ameketi kwenye kiti chekundu, mbele ya dawati jekundu na ana kalamu ya rangi mkononi akifanya kazi kwenye karatasi. Nyuma yake kuna watoto wengine wawili, wakiwa wamekaa kwenye madawati yao, wakifanya shughuli zao. Chumba kinaonekana kuwa darasa la watoto wadogo chenye rangi ya angavu na vifaa vya kujifunzia.

Kuna watu wanne, wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu, labda katika chumba cha mahakama au darasa, kutokana na viti vingi vilivyo nyuma yao. Watu wawili wa katikati, wanawake, wanaonekana wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke aliye upande wa kulia ana nywele zilizokunjamana na amevaa nguo nyeusi, huku mwanamke wa pili akivaa shati la kijivu.

Mtoto mdogo wa kiume ameketi mezani na kujishughulisha na kadi za hesabu. Kuna rundo la kadi za hesabu zilizopangwa vizuri kwenye upande wa kushoto na zingine zimetapakaa mezani. Mazingira ya nyuma yanaonyesha jiko au eneo la kula likiashiria kuwa mtoto anafanya masomo yake nyumbani.

Mvulana mdogo mwenye nywele fupi amevaa fulana nyeupe yenye mistari nyeusi na nyekundu akichora au akiandika kwa makini kwenye karatasi. Amejikita kwenye kazi yake huku akishika penseli kwa mkono wake wa kulia. Nyuma yake kuna mwalimu wa kike mwenye miwani na mwanafunzi mwingine wakionyesha mazingira ya darasa.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na printa. Mwanaume amevaa shati la rangi ya waridi na miwani akishikilia vitu viwili vilivyochapishwa kimoja kikiwa na rangi ya samawati na kingine rangi ya waridi. Mwanamke amevaa sweta ya kijivu na shati jeupe akishikilia vitu vilivyochapishwa ikiwemo brashi ya machungwa na kitu chenye vipande vya njano na nyekundu.

Wavulana wawili vijana wanafurahia muziki pamoja. Mmoja wao anapiga gitaa akitabasamu na kumtazama mwenzake. Mvulana wa pili ambaye anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu anacheza ala nyingine ya rangi nyingi na ameshika kijiti cha kupiga. Pia kuna ala zingine za muziki kama mastari na maraka kwenye meza yao.

Kijana wa kiume amebeba mkoba mgongoni na vitabu au daftari mkononi. Anaonekana akitembea katika jengo lenye miundo ya kisasa labda chuo kikuu au maktaba. Kijana huyo anaonekana ana ugonjwa fulani na ameelekeza macho yake upande mmoja akitafakari au kuangalia kitu. Muonekano wake unaashiria kujitegemea na ushiriki katika mazingira ya kujifunza.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa mezani wakitumia kompyuta kibao pamoja. Mtoto amevaa fulana yenye mistari na inaonekana akitazama skrini ya kompyuta kibao kwa shauku. Mwanamke amekaa nyuma ya mtoto, akionekana akimsaidia au kumueleza. Juu ya meza kuna vifaa vya kuchezea kama vile magari madogo na vizuizi vya kuchezea.

Mtoto ameivalia kifacha kusaidia kusikia kilichowekwa nyuma ya sikio lake. Mtoto ana nywele fupi zilizonyolewa. Mwalimu au mtu mzima mwingine anaonekana ameketi mbele ya darasa ingawa sura yake haionekani wazi. Picha hii inaweza kuashiria msaada wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum au matatizo ya kusikia.

Kijana mwanaume mwenye ulemavu ameketi kwenye dawati. Anaonekana akitabasamu na kuandika kwa kalamu ya kijani kwenye daftari. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na imea michache ikionyesha mazingira ya utulivu wa kujifunzi au kufanya kazi. Anaonekana kufurahia achokifanya akionyesha bidii na umakini.

Mtoto mdogo wa kiume ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha samawati ndani ya darasa. Amevaa shati la kahawia na anaonekana akishikilia kalamu huku akitazama mbele kwa makini. Watoto wengine wamekaa kwenye madawati ya mbao nyuma yake, wakionyesha mazingira ya shule. Picha hii inaangazia umuhimu wa ushirikishwaji wa wanafunzi wote bila kujali hali zao katika mazingira ya elimu.

Mtoto wa kiume mwenye ulemavu akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mchezo wa rangi nyingi wenye shanga na waya. Mtoto huyo anatabasamu kwa furaha akionyesha wanafurahia mchezo huo. Mkono wa mtu mzima, unaonekana kwa mbali upande wa kushoto labda mzazi au mtaalamu anayemsaidia mtoto. Mandhari ya nyuma ina pazia ikionyesha kuwa wako ndani ya nyumba au pembeni.

Watu watatu wamekaa mezani wakifanya shughuli fulani ya ubunifu. Mbele yao kuna karatasi za rangi na vifaa vya kuchora. Mwanaume mwenye kipara katikati amevaa shati la kijani na anaonekana akizingatia kazi yake. Mwanamke mwenye nywele fupi za manjano na miwani ameketi upande wa kulia, akionekana akiongea au kuelezea.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kizinga ameshika masikio yake kwenye mikono yote miwili akionekana kukereka na kelele. Amevaa shati la miraba ya samawati na nyeupe na uso wake unaonyesha maumivu au usumbufu. Yuko ndani ya darasa au chumba cha kuchezea chenye meza nyekundu mbele yake na watoto wengine wametawanyika nyuma.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wanafurahia kupamba keki ndogo jikoni. Mwanaume amevaa apron ya samawati yenye madwame meupe na fulana ya rangi ya machungwa. Mwanamke amevaa shati la samawati na anaonekana akipamba keki ndogo kwenye tray. Keki imewekwa kwenye wavu, na kando kuna bakuli la kuki na vyombo vingine vya kupamba.

Kundi la watu watatu labda vijana wanafunzi wakifanya kazi kwa makini kwenye meza. Wanaonekana wakiunganisha vipande vya maumbo mbalimbali labda kwa ajili ya mradi wa ufundi au elimu. Mtu aliye mbele amevaa fulana ya samawati na taulo jeupe mbegani akitumia makasi kukata kitu. Wengine wawili mwanamke na kijana wanashika vipande vya maumbo ya rangi ya machungwa na kuviweka pamoja.

Mwanamke mzima anaonekana kuwa mwalimu anafundisha mtoto kusoma Mwanamke huyu amevaa miwani na anatabasamu akimwangalia mtoto. Mtoto huyu ambaye ana nywele za mawimbi anaonekana akisoma kwa kutumia mfumo wa nukta kwani vidole vyake vipo kwenye kitabu chenye mistari ya nukta. Hii inaashiria kuwa mtoto anaweza kuwa kipofu au ana matatizo ya kuona na anapokea msaada katika kujifunza kusoma.

Mwanaume kijana amesimama mbele ya ubao wa kijani kibichi akionekana kutabasamu kuelekea kamera. Ameshika chaki mkononi na kuna hesabu chache zimeandikwa kwenye ubao. Mwanamke kijana mwenye tabasamu anaonekana nyuma yake upande wa kushoto akionekana kama mwalimu au msaidizi. Mazingira yanaonyesha darasa au mazingira ya kujifunza yakionyesha ushirikiaji na uwezo wa kujifunza.

Msichana mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu na kutazama mwanamke mzima aliyeketi kando yake. Mwanamke huyo mwenye nywele nyeusi zilizonyooka na tabasamu la furaha amemshika msichana huyo. Wawili hao wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kujifunza huku wakiwa na vitabu wazi na kalamu za rangi mezani.